Kuna chupa la dawa lenye maandishi Olympia Pharmaceuticals vitamin D3 fifty thousand Iu/ml yenye kifuniko nyeusi.

Huu kuna kibuyu cha lita tano lenye kifuniko nyekundu. Aidha lina bango lililoandikwa Epilepsy Medicine Safi dawa. Aidha yanamaandishi ambayo hayaonekani kwa ndani lakini lina nambari la kuandika.

Mbele yangu ninaeza ona daktari watatu, mmoja akiwa ni muuguzi, wengine wakiwa ni wale wamefunga glovu, wamefunga vichwa vyao, wamevalia rangi ya samawati. Wana vifaa vya hospitalini mbele yangu.

Mbele yangu kuna mwanamke ambaye amelazwa kwa kitanda ilhali kuna watu wawili ambao wanajaribu kuingisha ala zao mdomoni mwake. Aidha wamevalia vazi ambalo ni la madaktari vile vile ala ambazo ziko pale ni ala za hospitalini.

Mbele yangu kuna boksi lililoandikwa CBD pain Cream double strength aidha liko rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe na majano. Aidha lina boksi la dawa.

Mbele yangu naeza kuwa naona jamaa anainua mkono amevalia rangi ya samawati na suruali vilevile kuna bango lilioandikwa water step mission pillars nyuma yake kuna tangi tatu zilizopangwa pale zenye rangi nyeusi.

Unaweza kuona kuwa kuna jamaa ambaye amesimama akiwa amevalia vazi la madaktari. Mbele yake kunaa vifaa vya hospitalini kama vile vitanda. Ameshikilia kitu ambacho ni chenye rangi ya kijani kibichi.

Ninaona kibuyu cha dawa lenye bango la Easy Iron 25 mg, certified gluten-free, non-constipation, gentle on the stomach, supports energy .

Kuna madawa ambayo yamewekwa chini yenye rangi ya manjano. Aidha vile vile kuna boksi limeandikwa kwa lugha ya kimombo Azithromycin tablets IP 500mg .

Mbele yangu nimeweza kuwa kuna watu watatu ,wawili wakiwa ni watu wakubwa mmoja akiwa ni mtoto. Kati yao kuna yule ambaye amevalia vazi la daktari anashikilia ala ambaye ni sindano mikononi anaigiza ndani ya mwili ya mtoto.

Unaweza kuona choo. Vile vile kuna mtu ambaye analiosha. Amevalia vazi nyekundu, amefunga mkono na gloves , amevalia viatu vya kuosha. Vile vile kuna bango lililoandikwa safe water . Lina michoro ya watoto na madoli.

Tunaweza kuona kuwa kuna bango lenye rangi ya manjano na kibati kijani kibichi yenye maandishi meupe public toilet . Aidha nyuma kuna miti zinaonekana. Kuna nyasi na jamaa amevalia kofia. Amesimama pale.

Kuna bango, vilevile kuna madawa yaliyomwagwa chini, yameandikwa nini vitamin D 1000 IU , kibuyu nyeupe, mabango nyeusi vilevile samawati.

Kuna madawa ninazosiona, silizomwagwa. Aitha, kuna vibuyu zilizo pale kando, vavilevile kuna sindano zilisoegezwa mlemle, senye rangi ya samawati.

Kuna matuktuk mawili na gari ya bodaboda zinazojaribu kupita mafuriko ambayo yamesomba. tuk tuk moja limeandikwa wisdom ktwc , lingine limeandikwa mastermind. Aidha kuna watu wanaobebana kwenye pikipiki na kuna ban`go la kushikiria piki piki.

Mbele yangu kuna daktari watatu wakiwa wanaangalia muuguzi, wamevalia glovu na manguo ya samawati, aidha kule kwenye kabati ni la rangi nyeupe, ukuta unaonekana kwa umbali, wana muuguzi wao ambaye amevalia kichwani rangi nyeupe.

Huku naeza ona maji, kuna bango ya nyumba imeandikwa Ahero County Hospital, kando yake kuna hema, juu ya hiyo hema kuna mabati ya nyumba, vilevile naeza ona kuwa kuna kiti ya mlemavu.

Mbele yangu naeza ona watu wawili ambao wamekaribiana sana, mmoja wao akiwa amevalia vazi la daktari, mwingine ni mwanaume ambaye anafanya mkono kwa njia ya kumkaribishia sana mwanamke, kando yao kuna kiti cha mlemavu na vitu vya kutumia vya mlemavu.

Mbele yangu kuna mtu ambaye amekunja sura akiwa amefunguliwa mkono, ameshikiliwa na mkono mwingine ambaye ni wa jinsia ya kike, anaonyesha huzuni, nyuma kuna rangi ya samawati, kuna ukuta, kuna kabati.

Mbele yangu tunaweza kuona kuwa watu wanatoa takataka, kuna takataka ziko pale, kuna miti ambayo yanaonekana, kuna mchanga. Kuna yule ambaye yuko kwenye bodaboda kuna manyumba ambayo yanaweza kuonekana

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna jamaa ambaye anandungwa sindano na kufunga mdomo na ni kama anafunga macho kwa kuwa anahisi uchungu. Vile vile naeza ona mkono ya mtu ambaye anamdunga kama yule ya mwanamke.

Kuna watu wawili mwanamke na mwanaume, wamekaa kwenye maji yaliyofika kwenye mapaja. Juu yao kuna nyumba ambayo ya mabati imeshikiliwa na mti, kando kuna mabati yenye rangi ya samawati.

Kuna watu watatu, mmoja anashikilia mtoto, huyu mwingine amevalia kofia na ako na miwani machoni, anajaribu kudunga mtoto dawa.

Kuna mtu amevalia vazi la koti nyeupe na amefunga mdomo, ana miwani machoni anashikilia chupa mkononi, vilevile kuna boksi zilizofungwa kando yake, anadadisi maandishi. Huyu anakaa daktari.

Kuna dawa lililo kwenye boxi na kuna lile limewekwa chini. Lile liko chini liko kwenye rangi nyekundu, like liko kwenye boxi liko kwenye rangi nyeupe, limeandikwa azithromycin tablets, zithromin mia mbili hamsini.

Mbele yangu kuna mwanamke amevalia buibui, amefuga mdomo. kuna mwanamke mwingine anainama akimdunga mkono. kuna yule ambaye amevalia miwani anatazama na rangi ya samawati. Kuna mbao la kuonyesha daktari akidunga mwingine akiangalia.

Mbele yangu kuna dawa tatu ambayo iko kwenye mkebe, mbili yana kifuniko cheupe na moja ina kifuniko manjano. Aidha ile ya manjano iko na cover ya manjano. Vilevile imeandikwa yote calcium.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna mkono ambao unashikilia dawa aina tatu. Kati ya hao madawa mbili ipo kwenye mkembe ilhali moja upo kwenye karatasi.

Wameketi, mmoja na mama ambaye ana mtoto wake mkononi. Wanajaribu wanaonyesha ishara ya mkono wapo kwenye hema lililo kwenye rangi nyeupe na wamekalia kwenye viti.

Mbele yangu kuna mtu aliyefunga mwili wake vizuri anapulizia dawa kwenye mti aidha yenye kijani kibichi. Amesimama juu ya lami amevalia viatu ya manjano, glavu za rangi ya kijani kibichi.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna watoto ambao wanachota maji kutoka kwenye tangi. Tangi hilo limeandikwa we drink clean water, donated by Hapcare . Kuna mwalimu ambaye ako pale kando anaangalia watoto wale, kando ya tangi kuna mti ambao unajitandaza na kuonekana pale.

Naona kuwa kuna mkono wa mtu, huo mkono ambayo kuna maandishi imeandikwa kwenye lofu ambayo ameshikilia ambayo ni sanitary pad for women na iko kwenye rangi ya samawati.

Tunaweza kuona kuwa ni mwanamke ambaye anatabasamu, upande mmoja ameweka nywele upande mmoja ako fukara. Vilevile nyuma kuna veli yenye rangi ya samawati aidha ameweka sakafu rangi hiyo hiyo aidha kule kwenye ukuta dirisha unaonekana kana kwamba umekaa bila kupakwa rangi.

Mbele yangu kuna kibuyu ambayo imewekwa pale lenye bango na maandishi Nature's Bounty D3 1000 Iu short term therapy for vitamin D deficiency immune health 72 rapid for use softgel .

Mbele yangu kuna wauguzi wawili kumandhari hospitalini. Mmoja wao anaangalia mtoto mwingine anatayarisha madawa kuna vifaa ambavyo hutumika hospitalini kama vile kitanda cha mtoto.

Mbele yangu naweza kuona kuwa kuna watu wawili, mmoja amevalia suti la daktari mwingine anakaa ni mhudumiwa. Hawa wawili wako kwenye hosiptalini kwa sababu ya mandhari, huyu amevalia glovu anafungua mdomo na kuangalia

Tunaweza kuona kuwa kuna mwanamke ambaye anashikilia chuma, nyuma yake kuna watu watatu, mwanamke mmoja ambaye amevalia kioo na mwingine ambaye amevalia shanga shingoni, vile vile kuna mwanaume ambaye anamwangalia akitabasamu.

Mbele yangu kuna jamaa ambaye amefunga mwili vizuri, anashikilia mtungi linalotoa hewa, gesi, vilevile kuna mabati nyeusi, kuna miti iliyomea, kuna sakafu la mawe.

Unawezaona watu watatu, mmoja akiwa ameketi na mwingine akiwa ni mwanamke ambaye anajaribu kuingisha kitu kwenye sikio ya yule ambaye ameketi. Tunawezasema kuwa mandhari ni ya hospitalini, ameingishiwa paipu kwenye sikio.

Hapa naeza ona kuwa kuna nyumba ambalo limebomoka, kuna watu ambao wako juu ya nyumba ambali limebomoka, chini kuna watu ambao wamevalia kama watu ambao wanataka kusaidia na kuvaa vitu vichwani.

Mbele yangu nawezaona kuwa kuna mwanaume ambalo amevalia vesti, na kuna mtoto ambaye amevali jezi la mpira ambao wamesombwa na maji, na kuna mifugo ambao yamewekwa kando ya nyumba, vile vile kuna nyumba mbili, na kuna watu wanajaribu kupita maji ambayo yamejaa nyumbani kwao.

Mbele yangu ninaweza kuona kuna dawa lililoandikwa M-M-RvaxPro, bango hilo linaonyesha dawa ambalo hutumika hospitalini.

Madawa matatu ambayo naona mbele yangu ambayo yametumika kuonyeshwa kwenye mabango, kutoka kulia vitamin D3 potessi, pure vitamin D3 na chewable vitamin D3 vilevile.

Mbele yangu kuna askari ambaye amesimama. Kuna mtu ambaye anashikilia mtoto mdomo na kumueka dawa. Mtu huyu amevalia kofia nyeusi na vazi nyeusi. Vilevile kuna mama ambaye anashikilia huyu mtoto amevalia kofia ya majano.

Mbele yangu naeza ona watu wanne, watatu wamevalia vazi za hospitali, wamefunga mdomo, wamefunga kichwa, wamevalia rangi ya aina ya samawati na mmoja wao akiwa nadhani ni mhudumiwa.

Mbele yangu naweza sema kuna mgonjwa na kuna madaktari ambao wanajaribu kumtibu. Either kuna mashine za hospitali pale, kuna ukuta ambao tunaweza kuona, kuna kitanda ambalo lina rangi nyeupe. Wamevalia vitu kichwani ambayo ni rangi ya samawati.

Mbele yangu kuna dawa ambalo limeandikwa kwenye boxi lake prescription only medicine keep out of reach of children, stamaril, yellow fever vaccine live stabilized dawa hili pia lina rangi la nyeupe na manjano.

Mama na mtoto wake na huyu amevalia mavazi nyeupe ikiwa ndiye daktari ,amevalia kitu sikioni ilhali amevalia vitu kichwani vyenye rangi ya samawati na rangi ya manjano. Kule dirishani kuna veli yenye rangi ya manjano rangi nyekundu.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna mwanamke ambaye amevalia vazi la kiislamu, nyuma yake kuna miti ambayo yamevunjikavujika, chini kuna mchanga ambao uko rangi ya nyekundu. Miti hayo hayana matawi.

Mbele yangu kuna sindano na kuna chupa cha kudungia sindano hilo, chupa hilo la kudungia sindano hilo limeandikwa MMR,Measles, Mumps, Rubella Vaccine ishirini ml.

Tunaweza sema mtu ambaye amekiti hapa anakaa daktari kwa sababu amefunga mdomo kichwa na anavalia vazi hilo hilo. Ameshikilia mkononi boxi na chini yake ya boxi kuna dawa ambayo yako kwenye chupa.

Mbele yangu kuna mtu ambaye amelazwa juu ya kitanda amefungwa bandeji kwa kichwani na amefungwa pia mkononi vile vile ameketi, kuna meza, kuna paipu lenye rangi ya samawati na kuna ukuta juu ni rangi nyeupe.

Naweza ona kuwa kuna watu wanaosimama mbele ya mama ambaye amejifungua na ameketi juu ya kitanda. Watu hao kuna askari kati kati yao kuna yule ambaye anakuwa amevalia vazi la kimaasai pale kando.

Huku kuna chupa cha dawa lililo kwenye rangi nyeupe na chemichemi ya manjano, iko kwa lugha ya kimombo MMR vaccines, measles, mumps, rubella 20ml .

Mbele yangu kuna jamaa ambaye ameshikilia kibuyu mgongoni na amefunga uso wake vizuri, ana kofia kichwani, anapulizia miti. Vilevile naeza ona kuwa kuna waya ambao umeshikiliwa na mti na kuna miti mbalimbali pale kando.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna mwanamke ambaye amefungua mdomo na kuna taa linalomulika ndani ya aina ya samawati. Kuna yule anayeshikilia, ana glovu mkononi na rangi ya samawati vilevile.

Kuna mama ambaye anashikilia mtoto ilhali kuna mtu ambaye amevalia kama daktari anamweka dawa mdomoni ilhali kuna mwanamke ambaye ako nyuma anajaribu kumpiga picha. Wote hawa wamefunga mdomo ilhali mtoto mdomo uko wazi.

Mbele yangu ninaweza kuona dawa ambayo iko kwenye rangi ya kijani kibichi. Yameandikwa maandishi ibuprofen na yakagawanywa kando kwa kando na hayajakatwakatwa.

Kuna madawa ambayo yapo kwenye box . Yana marangi ya tofauti tofauti:nyekundu, samawati, manjano, kijani kibichi, nyeusi kwa umbali. Vilevile meupe yanaonekana.

Mbele yangu kuna boksi lililo na dawa, kuna dawa lililo chini yenye rangi nyeupe. Dawa hilo kwenye bango lake limeandikwa Azithromycin table IP azicip mia tano, mia tano miligram c plus. Vilevile kuna dawa hizo liliowekwa pale chini.

Mbele yangu ninaweza kuona kuna watu wawili, mmoja andunga mwingine sindano, mwingine anajishikilia huyu kana kwamba anaenda kukufa, aidha amefunga mdomo huyu mwingine hajafunga. Kuna maji ninaloona chupa la maji mbele yangu.

Mbele yangu kuna machupa ya dawa, machupa haya yameandikwa kwa lugha mtiki nguvu za kiume, akoko nguvu za kiume yenye rangi ya kijani kibichi, kifuniko nyeupe rangi ya kijani kibicho kifuniko na mwili nyeusi.

Mbele yangu kuna msichana aliyefurahia akiwa anainama na kuchota maji. Kuna mfereji lilio na kufuli, kuna manguo yalioanikwa nyuma yake, ana pigo kwenye mdomo, kuna miti iliyosimama pale.

Mbele yangu kuna daktari amevalia vazi nyeupe, amefunga mdomo, amevalia kioo machoni. Kuna mwanamke kwa umbali akiwa amefunga macho anachukua sindano analidunga kwenye dawa na kuingiza mle ndani.

Mbele yangu ninaona kuna nyumba lilioporomoka either kuna watu waliovalia vitu kichwani na kuna mwanamke ambao wanajaribu kuangalia vile ya kusaidia nyumba liliobomoka.

Kuna maji ambayo yamefurika, kuna jamaa ambaye anatembea juu ya maji, kuna magari na matatu, kuna gari la ambulensi, kuna lori kwa umbali, kuna pikipiki ya mtu.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna wauguzi wawili na katikati yao kuna mtoto mdogo ambaye amekaa kwenye aina ya kitanda ambaye anangoja matibabu au amevalia kitu kwenye mdomo ambao nadhani ni maski na vitu kwenye kichwa.

Mbele yangu naweza ona kuna daktari ambaye ameshika kipima joto na kumwekea mtoto ambaye yuko kwenye kitanda cha wagonjwa pale hospitalini lilo angaliwa watoto.

Mandari ninaloona hapa ni kuwa ya hosiptalini kwa sababu bango liloandikwa pale ni Dental care ,kuna televisheni ambayo yanaonyesha habari, vilevile mlango ni wa glasi.

Mbele yangu unaweza kuona watu wawili, mmoja wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume. Yule wa jinsia ya kiume amevalia kioo chekundu ilhali huyu wa jinsia ya kike amevaa rangi ya samawati

Mbele yangu kuna mtu aliyevalia vazi la kimasai. Amefunga mdomo. Kuna yule ambaye amevalia vazi limeandikwa Unicef. Pia ni mwanamke amefunga mdomo. Anajaribu kudunga mwenzake na kushikilia na mkono wake.

Tunaona kuwa hizi ni choo kwa kuwa yana maandishi kama toilet wash your hands here kuna mtu ambaye amesimama na mwingine, huyu amevalia kofia za kiislamu kuna pahali pa kuoshea mkono.

Mbele yangu kuna madawa ambayo yako juu ya meza, aidha meza ya rangi nyekundu, kiti rangi ya kijani kibichi, chupa rangi ya kikombe ya nyekundu.

Kuna boxi lililo pale juu, kuna sindano, sirinji ya kudungia sindano, aidha yana maandishi yafuatayo boxi color code for measles, mumps and rubella virus vaccine .

Mbele yangu naweza ona kuwa kuna dawa ya yellow fever vaccine chini yake kuna sindano ambalo limewekwa chini, vile vile kuna maski ya kufungia mdomo aidha kuna chupa mingi ambayo imewekwa pale.

Mbele yangu kuna wangu ambao wanachota maji kwenye kituo cha kuchota maji. Hawa watu wa ukoo ya ukame kwa kuwa wamesimama kwenye kituo hicho. Wameweka vibuyu vyao. Kuna watoto na wamama.

Ninaona watu watatu, wawili wako juu ya tangi, mmoja anajaribu kukwea, vilevile tunaeza ona kuwa kuna miti, kuna waya za stima ambazo ziko pale, aidha mawingu yako rangi nyeupe na samawati.

Mbele yangu kuna dawa kwenye chupa na kuna sindano, dawa hilo limeandikwa MMR vaccine, maandishi ya kwamba measles, mumps, rubella vaccine .

Unaeza ona mfugo ambaye amelala kwa kuwa nikama amekufa, kando yake kuna watu wawili ambao wanatembea wamevalia kikoi na vitu kwenye kichwa. Vilevile kuna mti ambao hauna matawi sana kwa kuwa matawi yake ya kijani kibichi yamebadilika.

Mbele yangu kuna chupa liliyoshikiliwa na glovu yenye rangi ya kijani kibichi. Aidha kuna sindano. Kwenye chupa hilo kuna maandishi ya yellow fever vaccine live sampled

Mbele yangu naeza ona watu watatu ambao mmoja wao anakaa daktari wa meno kwa sababu amefungua mdomo wa wapili ambaye ameketi hapo kwenye kiti. Mwingine anakaa muuguzi kwa sababu anamshikilia pipe kwenye mdomo.

Hapa kuna mabango ya madawa. Madawa hayo yako kwa machupa ya aina tofauti yana maandishi tofauti tofauti. Moja toka kushoto New Chapter, Life Bone Restore, Herecomes the Sun, Megafood Vitamin D3.

Mbele yangu tunaweza kuna msichana wa jinsia ya kike amesimama na anashikilia boksi mkononi, amefunga mdomo ,vilevile kuna yule msichana ambaye anaelekea amevalia nyeupe na kuna mwanaume ambaye amevalia kofia kichwani, wote nyuma ni ukuta ambao inaonyesha ice cream menu .

Mbele yangu naeza kuona kuwa kuna aina ya dawa ambalo limeandikwa MMR Vaccine . Pia kuna bango ambalo limeandikwa Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine .

Hapa kuna bango liliochorwa dawa na yenye maandishi, limechorwa dawa ya kichwa wa samawati, mwili wa nyeupe. Dawa hilo limeandikwa MMR II measles, mumps and rubella virus vaccine .

Mbele yangu kuna mwanamke ambaye ameshikilia mtoto. Vilevile kuna daktari ambaye anajaribu kudunga mtoto yule. Nyuma kuna wazazi wao, vilevile wengine wanasubiri wakiwa wamevalia suruari nyekundu na shati nyeusi.

Mbele yangu kuna gari la matatu. Kando ya gari kuna watu ambao wamefunga mdomo na wanavaliwa vazi ya nyeupe. Mwingine anavalia dress nyeusi na suruali mwingine. Wamesimama pale wakionyesha ishara za mkono.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna maji ambayo yamesomba nyumba na kufikia kwenye juu ya paa ya nyumba. Vile vile naeza ona kuwa kuna mti ambao hauna matawi na kuna nyasi ambayo yanaonekana.

Kuna daktari aliyefunga mdomo. Amevalia vazi nyeupe na vazi koti nyeupe. Aidha kuna mhudumiwa ambaye ameketi kwenye kiti, kuna meza, kuna dawa ya kuoshea mkono. Ukuta ni wa rangi wa kati ya rangi kijani kibichi na samawati.

Picha hii naeza kuona mwanaume ambaye anatoka chooni. Choo hilo lina bati rangi nyeupe, mabati hayo kando kuna mti uliosimama na kuna nyasi inayoonekana.

Hapo kuna bango, bango hilo limechorwa dawa kwenye boxi na dawa limewekwa kando, dawa hilo kwenye boxi yana maandishi yafuatwayo, original, pay or sold, ferrous sulfate iron, high potency iron .

Mbele yangu naeza ona kuna mkono ulio kwenye glove umeshikilia dawa lililoandikwa vaccine, sindano kando kwenye mkono. Kuna bango lisiloandikwa kitu lenye rangi ya samawati.

Hapo naeza ona kuwa kuna mwalimu na kuna wanafunzi darasani. Wanafunzi hao wameketi kwenye dawati, ilhali mmoja wao amesimama. MWalimu ameandika maandishi ubaoni. Kuna viti mbili kando ya mwalimu.

Huku kuna mwanamke na mwanamke mwingine. Mmoja anasimama mmoja anaketi. Ndani ya hema kuna baluni, kuna ndoo lililoekwa kando. Anayesimama anadunga mwenzake sindano na huyu mwingine amevalia miwani ameketi.

Unaeza ona kuwa kuna msichana ambaye ameketi akishikilia mtoto ambaye nikama amemzaa sahizi, juu yake kuna neti, amekaa juu ya kitanda lenye rangi nyeupe juu kando yake kuna meza na nyuma yake kuna ukuta wenye rangi ya samawati.

unaweza kuona kuwa kuna watu watatu ambao wamevalia vazi za kitamaduni mmoja ameshikilia mti , vilevile nyuma yao kuna miti ya kijani kibichi aidha wamefunga vichwa wawili wamefunga yenye rangi nyeusi wamevalia wote vazi linalofanana

Mbele yangu ninaweza kuona kuna jamaa ambaye anaangalia chuma lilowekwa bango lenye maandishi haya, Dr Chikonko kumvuta mpezi, baisikeli, biashara nyota nambari zero, seven, thirteen, forty one, nine, Five, Thirty four.

Mbele yangu naeza ona kuna gari lenye rangi ya nyeupe na nyekundu, Lori hili limeandikwa exhauster kando yake kuna watu wawili ambao wanasimama, nyuma kuna mti na juu yao kuna waya ya stima.

Mbele yangu naeza ona kuna nyumba la kisomalia ambalo linaitwa dhuka, nyumba hili liko hapo kando na miti ambayo yameisha hayana matawi hata kidogo, chini kuna kibuyu, kuna kiti cha kukali na kuna sufuria.

Vile naona kuwa watu ambao wanafurahia, kuna mwanamke ambaye anaongelesha watu ambao wamesimama pale, wote wamevalia vazi moja yote ya aina ya samawati.

Huku kunakaa ni duka ya kuuzia madawa kwa sababu madawa yamepangwa kwa ule mtindo kwenye chupa, boxi, vilevile yana maandishi ya kihospitalini kama kuna sakafu lililowekwa juu lenye rangi nyeupe.

Naweza ona kuna madawa matatu, mbili imelala ilhali moja umesimamishwa. Madawa hayo yameandikwa Measles, mumps and rubella vaccine IV prescribed .

Mbele yangu naeza ona watu wawili, inakaa ni mandhari ya hospitalini. Mmoja amekaa kwa kiti, mwingine anasimama na amevaa glovu ilhali anafungua yule ambaye amelala mdomo wake.

Mbele yangu kuna watu wawili ambao wameketi. Mmoja amelazwa pia, huyu amefunguliwa mdomo anashikilia kitu cha kupima joto. Aidha wamevaa glovu mkononi wakati wanavaa miwani machoni.

Pale naona dawa ambalo liko kwenye karatasi yake, kuna kipima joto, kuna vitu zenye ziko aina ya roho zimechorwa pale matatu kwenye rangi nyekundu. Vilevile dawa hilo liko kwenye rangi ya manjano.

Mbele yangu kuna mama na mtoto wake na pamoja na daktari ambaye amevalia vazi nyeupe, mama huyo amevaa vazi la kimasai, ameshikilia mtoto, daktari anadunga sindano na kuliweka pale. Amekalia kiti, kuna nyumba za manyasi ambalo linaitwa manyatta.

Mbele yangu naweza ona huyu jamaa ni daktari wa macho kwa sababu anatumia vifaa vya kuangalia mtu, kuna mhudumiwa ambaye anahudumiwa ilhali amekaa kwenye kochi ambalo lina kitu cha kumstarehesha. Kuna soketi pale, kuna ukuta ambao uko kwenye rangi ya samawati.

Mbele yangu ninaweza kuona kuna dawa ilinaloweza kuonekana vizuri. Vile vile nyuma kuna madawa matatu ambayo hayaonekani. Dawa hilo ambalo linaonekana limeandikwa ibuprofen tarehe kumi na tatu.

Hapo kuna watu ambao wanainua mikono na kuna wamefunga midomo aidha kuna mabati yenye rangi nyekundu. Nyuma kuna miti ambazo ziko kwa umbali. Wameinama kuna wale wanaketi.

Mbele yangu naeza ona watu wawili, naeza sema mandhari ni hospitalini kwasababu huyu mmoja anandunga mwingine sindano, kwa huyu mwingine anashikilia uso Kwa kuonyesha kuwa anasikia uchungu, amevalia vazi la maasai.

Mbele yangu kuna mtu ambaye anasukuma boti kwenye maji, aidha amebeba matresi, kiti, kitanda, vilevile kuna kwa umbali kuna miti za kijani kibichi.

Mbele yangu naeza ona kuwa mandhari ni ya hospitalini kwa sababu naona muuguzi anayemhudumikia mtoto. Vilevile kuna mwingine ambaye anaongea na mama ambaye ni mjamzito.

Mbele yangu naeza ona kuna wanawake wawili. Mwanamke mmoja nikama ako tayari kujifungua, ilhali mwingine amefunga mdomo na amevalia glovu mkononi ni kama huyu ndio mkunga anajaribu kwenda kumsaidia ajifungue.

Unaweza ona watu wawili, mmoja ako juu ya bodaboda ilhali mwingine anasukuma pikipiki hiyo. Kando kuna maji na kuna miti ya kijani kibishi ambalo wanajaribu kuvuka.

Mbele yangu kuna bango ya dawa kwenye boksi na kuna ile ambalo liko kwenye kibuyu, ndani ya boksi lina maandishi yafuatayo azithromycin for oral suspension usp,200 mg per 5ml for oral use only, cherry flavour .

Mbele yangu kuna watoto wawili. Wako karibu na tank nyekundu. Yule mvulana anafunguliwa maji na msichana. Hivyo wanaweza kusaidiana.

Unaeza ona kuna muunguzi aliyevalia miwani. Kuna mtoto alio katika chumba cha watoto, mandhari ya hospitalini, beseni nyekundu. Ubaoni kuna bango kwenye ukuta

Unaweza ona watu wawili mmoja amevalia vazi la daktari mwingine ni mwenye jinsia ya kike anakaa mhudumiwa na mhudumu. Hawa wiwili mmoja wao ni mwanaume ambaye amevaa kioo usoni.

Hapo unaweza ona kuwa kuna chupa yenye rangi nyeupe, maandishi nyeusi. Chupa hili limewekwa juu ya meza lenye rangi ya samawati. Lina tarehe maandishi ni CRANBERRY PILLS FOR UTI .

Naweza ona wauguzi, watoto wanne ambao wamelazwa pale, mmoja wao anashikilia sindano, ilhali mwingine anashikilia kitu kwenye mtoto ambaye yuko pale.

Mbele yangu kuna magari ya kubeba maji ile ya kuskuma mtu, kuna miti zilizoisha. kuna mama ambalo limevalia vazi la kiislamu, kuna wale ambao wamevalia vikoi vya wasomali na kuna wale ambao wanatazama vibuyu vyao wanachota maji na kuelekea kwao.

Kuna Anyang' Nyong'o ambaye ni gavana ya huko Kisumu, anaangalia mtoto, kuna neti, kuna silabi zilizoandikwa pale kwenye ubao, huko nyuma ni ukuta. Vilevile kuna miti ambazo ziko nje.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna wanawake wawili kwenye picha hii. Mwanamke mmoja amesimama ilhali mwingine ameketi. Mmoja aliyesimama anashikilia ala kupitisha ndani, yule ameketi ameweka kitu aina ya kuzunguka pale.

Mbele kuna chupa za dawa ziliwekwa kwenye rangi ya samawati, aidha nyuma kuna boksi iliyo kwenye rangi ya nyeupe na kijani kibichi, vilevile chupa hilo limeandikwa single dose,0.5 measles ,mumps, rubella virus MMR .

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna mtu ambaye amefunga mdomo na kushikilia sindano mkononi amevalia vazi la samawati. Nyuma yake kuna mtu ambaye amevalia suti na mwingine bado amevalia vazi la samawati, mandhari ya hospitalini.

Mbele yagu naeza sema kuwa kuna ajali imetokea, watu wamefurika kuna lori ambalo limeandikwa petroleum limeanguka. Kuna jamaa amevalia kofia, huyu mwingine amevalia shati nyekundu na watu wamejaa eneo hilo.

Naweza kuona afisa wa polisi ambao wamevalia kofia nyeusi. Kuna gari aina ya bull dozer linalobomoa manyumba, kuna nyumba ambalo limesimama aina ya mkate.

Naweza kuona kuna mkono ndogo, kuna mtu ambaye amesimama kando ya mtu ambaye amevalia vazi samawati na kupima joto shingoni. Huyu tunaweza sema ni daktari kwa kuwa anafunga mdomo na ana kitu kwenye macho.

Mbele yangu naweza ona kuna mkono ambao umeshikilia kibuyu lenye maandishi Doctor bella herbal covid cure ,kuna mchoro wa miti na mkono ambao umeinuliwa kwenye mchoro huo.

Kuna watu ambao wamesimama watatu, mmoja ameketi chini. Kati ya wale waliosimama kuna mmoja amevalia joho na anaweka paipu ya rangi ya nyekundu. Katikati yule ambaye ameketi chini, aina wote ni wanawake.

Kuna madawa ya aina mbili, moja yapo kwenye karatasi mengine yapo kwenye chupa, machupa hayo yana marangi ya nyeupe, samawati, kijani kibichi na nyeusi vilevile.

Mbele yangu unawezaona maji imefurika, manyumba zimebomoka. Kuna nyumba ambalo limesimama kwa ubali. Juu ya mawingu kuna mawingu na kuna rangi ya samawati linaloonekana.

Mbele yangu kuna watu ambao wameketi na wanamskiza mtu ambaye amesimama, nyuma kuna manyumba mbili kwa umbali, kuna mtu, chini kuna mchanga na nyasi zilizokosa maji.